Eneo lenye kutumia nishati ya umeme ambayo ni safi na salama kwa kutumia nyaya na nguzo imara. Vinazotumika kusafirisha nishati hiyo ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa kasi na usalama. Kwa lengo la kukuza na kuboresha sekta mbalimbali ambayo inaweza ikawa ni kilimo, biashara na uchumi kwa kutumia nishati hii ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenye eneo lingine. Nguzo hizi huwa na mkusanyiko wa nyaya na baadhi ya mitambo ambao hutumika katika kusaidia kusafirisha nishati hiyo umeme kutoka eneo moja kwa neno lingine.

Nguzo iliyotengenezwa kwa kutumia mbao iliyosimama imara na ambayo inamkusanyiko wa nyaya tofauti tofauti, zilizowekwa katika nguzo hii kwa lengo la kusafirisha nishati ya umeme kutoka eneo moja kwenda lingine kwa kutumia waya zilizounganishwa katika nguzo hiyo.

Nguzo ya umeme iliyosimama imara, ikiwa imebeba nyaya ya umeme na vifaa mbalimbali vya umeme. Ikiashiria jitihada za kusafirisha umeme au nishati hii kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Nguzo imara yenye nyaya zinazotumika kusambaza umeme kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Nguzo hizi huonekana kuwa na vifaa tofauti tofauti vya umeme ambavyo hutumika katika kuboresha usambazaji wa nishati hii ya umeme kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Eneo maalumu lenye mkusanyiko wa nyaya, nguzo na mitambo inayotumika katika kuzalisha na kusambaza nishati ya umeme kutoka eneo moja na kwenda eneo lingine, kwa dhumuni la kutumia mitambo ya kisasa ya umeme ambayo hutumika kuzalisha na kusafirisha nishati hiyo ya umeme.

Barabara ya lami iliyotengenezwa kwa dhumuni kuu la kutengeneza njia ya kupita kwa vyombo vya usafiri wa moto ambayo ni kama vile magari, pikipiki na mabasi yanayotoka kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwa madhumuni tofautitofauti.

Barabara ya lami iliyo tengenezwa kwa dhumuni kuu lakutengeneza njia ya kupita kwaajili ya vyombo vya usafiri wa moto, ambavyo nikama vile; magari, pikipiki na mabasi yanayo toka eneo moja kwenda eneo lingine.

Kikundi cha watu wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara wakiwa wanasubiri chombo cha usafiri wa moto ufahamikanao kama usafiri wa umma au daladala, ili waweze kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine.

Eneo la barabara ambapo likionyesha vyombo vya usafiri wa moto, vikiwa vinapita kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, na pia ikionyesha ujenzi wa barabara unaoendelea kufanyika katika eneo hilo.

Mwanaume aliyesimama kando ya barabara, akiwa anachombo cha moto cha usafiri aina ya pikipiki, akiwa ameshikilia kofia ya chuma yaani helmeti katika mkono wake wa kuume.

Kikundi cha watu wakionekana kukusanya taka na kuzihifadhi katika chombo cha moto cha usafiri, ambacho hufahamika kama gari taka, ambapo vyombo hivi vya usafiri hutumika kusafirisha takataka zinazokusanywa katika makazi ya watu, na kwenda kutupwa katika eneo la mbali ambapo halina makazi ya watu, kwa lengo la kutunza mazingira na kulinda afya ya binadamu.

Kundi la taka za plastiki zilizohifadhiwa katika eneo moja kwa lengo la kulinda afya za binadamu na mazingira kwa ujumla ili kuboresha usimamizi wa taka katika eneo fulani. Usimamizi wa taka kusaidia kuboresha afya na kulinda mazingira ya watu katika eneo husika.

Chombo maalum chenye mkusanyiko wa taka za plastiki zilizohifadhiwa katika eneo moja, na ambapo huonekana kuwepo vifungashio maalum kwa ajili ya kuhifadhi taka za plastiki, ambazo taka hizo za plastiki huhifadhiwa kwa ajili ya lengo la kuchakata tena taka hizi ili kutengeneza bidhaa zinazotumika, na kutokuchafua mazingira.

Eneo la vazi lenye mandhali nzuri na sauti ya ambapo kuna mkusanyiko wa kikundi cha dustbini ambapo dustbin hiyo hutumika kwa lengo la kuhifadhi taka au vitu visivyohitajika katika jamii, kwa lengo la kutunza na kuboresha afya ya mazingira katika jamii.

Kundi la watu wa jinsia ya kiume na jinsia ya kike, wakiwa katika eneo maalumu ambapo, taka huifadhiwa kwa lengo la kulinda afya ya binadamu na mazingira kwa ujumla.

Eneo la mazingira lililozingirwa na taka zilizotupwa ovyo na watu wasio na elimu juu ya usimamizi ya utupaji taka, au watu waliopuuza umuhimu wa usimamizi wa utupaji taka katika mazingira yao ya kuishi.